Kisitu cha mmea wa aina ya kakasi ambayo huwa na miiba ndogo ndogo. Kando ni kibanda kilichotengenezwa kwa vijiti vilivyounganishwa. Miti ya nazi inaonekana kwa mbali na karibu, visitu vingine na nyasi pia.

Viungo mbali mbali vimewekwa kwenye ndoo tofauti tofauti na kikebe cha kupimia kando kidogo ni ratili na vikebe vengine vidogo vidogo uteo na fagio.

Ng'ombe wanne wenye rangi nyeupe na mabaka ya rangi nyeusi wamesimama. Ndani kidogo ni ng'ombe wengine kwenye zizi. Ng'ombe mmoja yuko na kitu cha rangi ya kijani kwenye sikio la kushoto.

Mwanaume amevaa kofia ya rangi nyeupe, miwani nyeusi, shati la rangi nyeusi lenye michoro ya rangi ya majano. Amesimama kando ya ndoo zilizo na viungo mbalimbali kama vile vya rangi ya manjano, vingine vya rangi ya machungwa, vya rangi ya waridi na vyeupe. Vingine vimewekwa kwenye vikebe vidogo vidogo vilivyofungwa na vingine kwenye chupa.

Mimea ya rangi ya kijani ambayo jina lake ni migomba imepandwa kwenye mashimo karibu karibu. Mimea hii huwa kubwa na kuzaa matunda yaitwayo ndizi. Ndizi huwa za rangi ya kijani na kuiva kwa rangi ya manjano.

Samaki na viumbe wengine wa majini wanaoliwa wamechomwa vizuri. Viumbe hawa ni kama vile samaki, kawi, kaa, kalamari, chumba, oyster , fuu, sehe, na dagaa. Nyama zingine zimewekwa vijiti na kuwekwa kando kidogo ikichomwa.

Sahani imewekwa kwenye meza ya rangi nyeusi ikiwa na chakula. Kando ni glasi yenye sharubati ya rangi ya manjano. Chakula hiki ni wali ulioweka rangi ya manjano na maharagwe.

Vyakula kwenye sahani vimewekwa mezani pamoja na glasi iliyowekewa sharubati ya rangi ya machungwa vyakula hivi ni pamoja na maziwa chakula kingine cha rangi ya kijani vyote vimetiwa kijiko kwenye sahani nyingine ni sahani ya rangi ya kijani na manjano.

Ndizi za aina ya kisukari, zimesimamishwa zikiwa kwenye mkunga wake. Ndizi hizi zimeiva na kuwa za rangi ya manjano. Nyuma kidogo ni ukuta unaoonekana na tundu kidogo.

Mkono uliovalia saa umeshikilia tunda liitwalo dafu lililoonekana kuharibika. Dafu hilo limewekwa mrija ndani halina maji, nazi isiyokomaa inaonekana kuharibika kidogo.

Viazi vilivyokatwa katwa kwa vipande vidogo vyebamba kabisa, vimekaangwa kwenye mafuta na kutengeneza vyakula viitwavyo crips ambavyo huliwa. Vinakaangwa kwa kikaango cha chuma.

Mahindi manne yaliyochomwa yamewekelewa kwenye waya. Chini kidogo ni makaa ambayo hutumiwa kuchoma. Kando ni mihogo ambayo tayari imechomeka na nyingine haijachomwa. Kando kidogo tena ni maganda ya mahindi.

Msichana aliyevaa kofia ya rangi nyeupe amefunikwa nywele yake na koti ya rangi nyeupe. Ameshikilia kifaa anachoweka ndani ya mkebe wa maziwa. Mikebe nyingine mingi inayotumika kuwekea maziwa Iko kando.

Mwanaume aliyevaa shati la rangi ya samawati na mstari wa rangi nyeupe na michoro ya rangi nyeupe amevaa kofia kichwani na kubeba gunia la rangi nyeupe lililo na michoro ya rangi ya samawati na kijani. Anatembea kwa barabara ya lami iliyo na misitu kandokando.

Mkono mmoja umeshikilia sahani nyeupe yenye mstari wa rangi nyekundu iliyowekewa chakula kiitwacho kaimati, na kingine ni viazi karai vyenye rangi ya manjano. Mkono mwingine umeelekezwa kuliko na vyakula vingi.

Mwanamume aliyevalia shati la rangi ya kijivu ameshika mahindi akichoma juu ya waya ambayo yameekewa mahindi yalichomwa mengine yasiyochomwa lingine moja lililo na maganda yake na viazi vitamu vilivyochomwa tayari.

Mwanaume ameinua ndizi na ndizi zingine ziko chini. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani. Kando ni mwanamke aliyeinama akiwa amevalia nguo ya rangi nyekundu na leso ya rangi ya kijani yenye michoro ya rangi ya manjano kando kidogo ni gari.

Mwanaume aliyevaa shati la rangi ya manjano lililochorwa kwa rangi ya kijivu anamhudumia mwanaume mwingine aliyevalia shati ya rangi ya samawati iliyokolea kabisa. Anamhudumia kwa kumuuzia viazi karai, bhajia, ambazo zimewekwa mezani.

Njia inaelekea kwenye nyumba iliyo na ukuta mweupe na paa la makuti kando ni nyasi zilizopandwa na vibango vya rangi nyeupe venye maelekezo mbalimbali. Juu ni miti iliyo na majani na matawi yake.

Bango la rangi nyeupe limewekwa juu ya gari zilizotoshanishwa vizuri. Kando kidogo ni mti mkubwa wenye majani na miti zingine za matawi. Mbele ya huo mti ni ukuta wa rangi nyeupe wenye mchoro kidogo.

Bahari inaonekana kwa mbali. Angani ni rangi ya samawati nyepesi na mawingu ya rangi nyeupe. Miti ya nazi iko kando kando ya njia ambayo mtu anatembea akiwa amevaa shati la rangi nyeupe.

Mandazi mawili yamewekwa kwenye sahani moja kubwa nyeupe. Andazi moja limeumwa. Sahani nyingine ya rangi ya samawati iko na maharagwe. Kijiko kiko ndani na kingine kinaonekana kuwa na mchuzi.

Kwenye meza ya rangi ya kijani kumewekwa sahani mbili zilizowekwa chakula kama vile samaki, viazi vilivyokatwakatwa na kukaangwa na mboga za rangi ya kijani. Kando kidogo ni sahani nyingine ya chuma iliyowekewa visahani vidogo.

Mikono ya mtu aliyevalia nguo ya rangi nyeusi imeshikilia mahindi. Hindi ambalo limeshikwa limeharibika na hivyo kuwa na rangi nyeusi kidogo. Mahindi mengine yamewekwa chini mengi. Karibu na mahindi hayo na juu ya mengine ni miti inayotumika kutembea.

Maandazi mengi yamewekwa kwenye vyombo vidogo vieusi kwenye sakafu nyeusi. Kando kidogo ni chombo kidogo chenye rangi ya uwazi na unga wa ngano. Kuna waya ndogo nyeusi iliyopita karibu.

Kwenye meza ya rangi ya kijivu iliyo na manjano kidogo ni sahani nyeupe iliyowekewa chakula kama vile chapati, ndimu, nyama zilizowekwa kwenye vijiti na sahani ndogo nyeupe iliyowekewa kachumbari.

Kando ya bahari kuna miti mirefu ya minazi isiyoonekana mwisho, pamoja na miti mingine yenye matawi. Baadhi ya miti hiyo imetengeneza visitu na ina maua ya rangi nyekundu, huku mingine ikiwa na majani ya kijani tu.

Wadudu wa majini wanaoliwa wa aina mbalimbali wamewekwa kwenye vikebe. Kando ni mfuko wa rangi nyekundu uliowekwa bidhaa na watu wamesimama kando. Mezani kumewekwa vitambaa vya rangi ya kijani.

Vyakula vya rangi mbalimbali vimewekwa kwenye meza nyeupe kando ni kifaa kinachotumiwa kushikia vyakula hivyo na chupa ambayo imewekwa mchuzi wa rangi nyekundu na beseni ya rangi ya samawati.

Kwenye Sahani ya rangi nyeupe na mistari ya rangi nyeusi. Ni chakula kilichowekwa cha aina ya biriani na kachumbari. Biriani hii imetiwa rangi ya machungwa, manjano, yai, nyama na mchuzi.

Sahani yenye rangi nyeupe imewekewa chakula cha aina ya viazi karai. Viazi karai hutengenezwa kwa viazi kukatwakatwa na kuwekwa kwenye rangi na unga wa ngano kisha vinachemshwa kwenye mafuta na kukaangwa.

Mkono umeshikilia vijiti vilivyo dungwa nyama. Nyama hizo zimewekwa juu ya waya, ambao huchomewa juu. Waya wenyewe umeonekana kuchakaa chakaa na kugeuka kuwa mweupe mahali pengine.

Ufuoni mwa bahari ambayo inaonekana kwa mbali sana. Vijiti vimepangwa na vingine kuwekewa chandarua juu. Mmea uitwao mnguvani uko kando karibu na tyre la gari lililowekwa mchanga ndani. Mbele kidogo ni nyumba yenye ukuta wa rangi nyeupe.

Ufuoni mwa bahari, ambapo bahari inaonekana kwa umbali kidogo. Vijiti vimepangwa na jumba lililo na paa la makuti inaonekana kwa mbali kidogo. Mmea wa kakasi, ulio na miiba ndogo ndogo umemea karibu na mimea ingine yenye rangi ya kijani.

Uteo vya rangi mbali mbali vimewekewa vyakula na viungo vya rangi mbalimbali. Vingine vimewekwa sinia vilivyoekwa vya kuchotea. Vyombo vingine vimewekwa kwenye mikebe ya ya glesi ambayo imefunikwa.

Meza imewekewa sahani mbili zenye chakula, sahani moja ya duara imewekwa ugali uliowekwa kwa vipande vitatu, sahani nyingine ya duara dufu imewekewa samaki wa mchuzi aliyekaangwa vizuri.

Viungo, vyakula na vifaa vingine vya maridadi vimewekwa kwenye teo, vikapu, ndoo na vikebe vingine vyenye vifuniko vyeupe na vingine ambavyo vikona vifuniko vya rangi nyekundu.

Mwanaume aliyevaa shati la samawati na suruali ya rangi ya samawati iliyokolea iliyo na mistari nyeupe amewashika samaki wawili, mmoja kwa mkono wa kulia na mwengine kwa mkono wa kushoto ambao uko mezani.

Mkono umeshikilia sahani ya rangi nyeupe iliyowekewa chakula kama vile pilau, ndimu, kachumbari na kisahani kidogo cha glasi kilichowekewa mchuzi. Kando ni mdudu wa majini anayeliwa.

Ufuoni mwa bahari, minazi nyingi iko kando, mirefu na mifupi. Mashua matatu yamepangwa, yakiwa na vijiti vyake vya kusukumia. Mchangani ni uchafu wa rangi nyeusi na mimea ya rangi ya kijani inayomea kando ya bahari.

Juu ya mawe yaliyopangwa ya rangi ya kijivu, hudhurungi iliyo nyepesi anatembea ndege mwenye jina la kipanga. Ndege huyu ni mweusi na anainua mguu wake mmoja juu, kando ni bwawa la kuogelea lenye maji ndani.

Ufuoni mwa bahari ambapo bahari inaonekana kwa mbali, minazi nyingi iko kando na nyumba ya rangi nyeupe yenye miringizo ya rangi nyeupe, miti ingine na chini ni ngazi inayoelekea kwingine.

Ufuoni mwa bahari mchanga ni wa rangi nyeupe kando ni miti ya nazi ndefu na fupi, ngazi imewekwa ikielekea kwenye mti mmoja, vigongo vimelazwa chini vya rangi ya hudhurungi.

Chakula kiitwayo biriani kimewekwa rojo. Rojo hili limepikwa kwa nyama na kwa viazi. Chakula hiki wali wake umetiwa rangi ya machungwa, manjano na kuwekekwa kachumbari kando.

Ng’ombe wanne wapo kwenye jengo lao; wawili wanaangalia upande mmoja na wanaonekana kuwa na vipini vya manjano. Mmoja amekaa chini na mwingine anaangalia upande mwingine. Maji ya kunywa yamewekwa mahali palipojengwa.

Mti mkubwa wa mbuyu uliyowekwa kibango chenye maelekezo, mbele kidogo inaonekana kuwa njia, mbele tena ni miti ingine iliyowekwa vibango vingine venye maelekezo mbalimbali.

Sinia la chuma limewekwa kwenye meza ya rangi ya samawati. Mrija uko kando ya sinia hilo. Sinia lenyewe limewekewa chakula cha aina ya biriani, rojo na ndizi zilizokatwakatwa kwa vipande viwili.

Nyama za kuchomwa zimedungwa vijiti na kuwekwa kwenye sinia la chuma. Sinia lenyewe liko juu ya zulia leusi lenye kijivu kidogo na matundu matundu. Kando kidogo ni rangi ya machungwa labda ya sharubati.

Msitu mkubwa wenye majani ya rangi ya kijani, miti midogo na mikubwa. Kando kidogo ni mtu aliyevalia nguo ya rangi ya samawati iliyo na michoro ambaye anaonekana kupita.

Mwanamke aliyevaa suruali ya rangi ya samawati amejifunika shuka ya miraba na amekalia nyingine ya rangi nyekundu. Anamkamua ng'ombe mwenye rangi nyeupe aliye na mabaka meusi huku ameshikilia mkebe mweupe anaokamulia ndani.

Vitunguu, tangawizi na viungo vingine vimewekwa kwenye ndoo, vingine vikiwekwa kwenye vikapu. Vimejaa hadi pomoni. Kando ni ratili inayotumiwa kupimia viungo hivyo.

Ufuoni mwa bahari kuna vijiti vya rangi ya hudhurungi na kijumba kidogo cha makuti kilichobomoka bomoka. Kando yake kuna kijumba cha mbao kilichozibwa na miti zingine.

Bwawa la kuogelea lenye maji yanayoonekana kuwa rangi ya samawati, kando kando rangi nyeupe. Karibu, ni bango lililopakwa rangi nyeupe na kijumba chenye paa ya makuti.

Watu Hawa wako chini ya hema na wanaonekana kufanya maandalizi ya vyakula. Mwanamke wa kwanza anachoma nyama akiweka kwenye kikapu cha rangi ya kijani. Mwingine anaonekana kufunika jagi kutumia nyloni .

Karibu na ufuoni wa bahari, nyumba iliyotengenezwa kwa paa la makuti, minazi inaonekana, kitambaa cha rangi nyekundu, nyuma nyingine yenye ukuta mweupe na miti zingine zinaonekana.

Kikapuni kumewekwa vyakula kama vile mhogo uliokaangwa kwa kupakwa rangi ya machungwa na vyakula vingine vilivyowekwa kwenye karatasi ya nailoni. Kwenye kikapu hicho kumewekelewa gazeti ambalo limevifunika.

Mmea wa rangi ya kijani ulio na maua ya rangi ya waridi na weusi kidogo kwa ndani. Kando kidogo ni mti ambao unaonekana kuwa wa rangi nyeusi na chini ni nyasi ambazo ziko na rangi ya kijani.

Mikunga miwili ya ndizi zilizoiva na kugeuka kuwa rangi ya manjano iko kwenye miti yake iitwayo migomba. Mbele kidogo, ni mgomba mwingine ambao ndizi yake haijaiva na ikona rangi ya kijani.

Kwenye meza ya rangi nyeupe ni sahani ya chuma iliyowekewa chakula kiitwacho biriani. Chakula hiki kimewekwa rangi ya manjano, kijani, machungwa na rojo lenye rangi ya hudhurungi lililo na viazi. Kando kidogo ni chupa ya rangi ya manjano.

Mihogo iliyokaangwa na kukatwa kuwa nusu. Mihogo hii ingine imekua rangi ya manjano na nyingine rangi ya machungwa na hudhurungi kidogo, kando kidogo ni kisu. Mihogo hii imewekelewa juu ya gazeti.

Mama Mwislamu aliye hijabu ya rangi ya kijivu iliyo na uweusi kidogo anamkata samaki akiweka kwenye kikapu kidogo cha rangi ya hudhurungi, samaki wengine wapo mezani wengine kwenye kikapu cha rangi ya samawati na vikapu vingine viwili viko tupu.

Samaki wawili wamewekwa kwenye sahani mbili tofauti, mmoja ni mkavu na ameekwa na limau mwingine ni wa mchuuzi. Ugali imeekwa kwenye sahani moja kubwa, kachumbari na mboga ya majani zimewekwa kwenye sahani mbili tofauti ndogo.

Wanyama wawili waitwao viboko. Mmoja ameinua kichwa chake huku mwingine akiinamisha kichwa chake na kula chakula kilichowekwa hapo chini. Kando kidogo ni mnyama mdogo aitwaye tumbili.

Maandazi manne yamewekwa kwenye kijiko cha mbau chenye alama ndogo ya kupasuka. Chini ni shuka yenye mistari ya rangi nyekundu, machungwa, nyeusi na nyeupe ambayo imetandazwa kwenye kinachoonekana kama kitanda.

Mwanaume aliyevaa fulana ya rangi nyeusi zenye mstari wa rangi ya machungwa na kofia mweusi kichwani na mstari wa rangi nyekundu. Ameshika vitungi viwili vinavyotumika kuwekea maziwa juu ya pikipiki. Kando kidogo ni lori la kubebea maziwa.

Mkono unaashiria kwa kidole cha shaada samaki mwenye rangi ya waridi, samaki wengine wamelazwa kwenye meza huku mwanaume aliyevalia shati la rangi nyekundu lililo na michoro ya rangi nyeupe akiangalia upande mwingine.

Vyakula vya aina mbalimbali kama vile nyama iliyochomwa ,viazi, mahindi , chapati, kachumbari, vimewekwa juu ya meza iliyofunikwa kitambaa chenye rangi ya samawati na nyeupe.

Sahani na sinia za chuma zimewekwa kwenye meza ya rangi ya kijani. Chakula kilichowekwa kwenye sinia ni biriani ikiwa na rojo, mkate wa sinia, mchuzi wa pilipili, kachumbari na mayai. Sahani nyingine ndogo iko na pilau, kachumbari, mchuzi na ndizi moja.

Samaki wa kuchoma, kachumbari, mboga za majani, ndimu na mchuzi kidogo. Zimewekwa kwenye sahani ya duara nyeupe. Juu ya zulia, iliyochanika kidogo, lenye rangi ya udhurungi nyepesi.

Mmea wenye rangi ya kijani na maua mekundu uko karibu na nyasi. Kando kidogo ni nyumba nyeupe yenye makuti kwenye paa na mti. Mbali kidogo ni mti wa nazi na matunda madogo.

Msitu wa mimea tofauti tofauti. Angani kuna wingu jeupe na lingine la kijivu kuashiria mvua. Mbali kidogo ni jumba la ghorofa ambalo madirisha yake yanaonekana kwa mbali.

Kwenye meza ya rangi ya machungwa iliyokolea ni sahani iliyowekewa chakula, chakula hiki ni samaki aliyotengenezewa mchuzi, mboga za rangi ya kijani na ugali umewekwa kwenye sahani hiyo hiyo.

Njia ambayo huelekeza mtu kwenye nyumba kandokando ni nyasi na taa zenye rangi nyeupe. Mawe yako karibu na miti ambayo iko na majani ya rangi ya kijani.

Mikebe ya rangi ya samawati yenye michoro ya maua ya rangi ya kijivu imewekewa viungo na vyakula. Vingine vimejazwa hadi pumwoni. Mbele kidogo ni mlango ulio na rangi ya hudhurungi.

Sahani nne zimewekewa chakula. Mbili kubwa za duara dufu, moja imewekewa wali wa rangi nyeupe, nyingine imewekewa chakula kiitwacho pilau na kachumbari na ndizi. Sahani zingine ndogo za duara, moja imewekewa wali uliochanganywa kwa vyakula vya rangi ya manjano na machungwa na nyingine ikiwa imewekewa biriyani.

Samaki wamewekwa kwenye vyombo vya rangi ya kijani. Vyombo vingine ni vya rangi nyeusi, vingine vya rangi ya waridi, vingine vya rangi ya samawati. Na kandokando ni watu waliosimama kana kwamba wananunua.

Sahani tatu zimewekewa vyakula. Sahani moja imewekewa wali, nyingine imewekewa samaki aliyewekwa na mboga za majani, nyingine ni samaki mzima aliyetengenezwa kwa mchuzi wa rangi ya manjano.

Mmea huitwa mguvani, ambao humea karibu na ufuo wa bahari. Mmea huu huwa na majani ya kijani, na maua ya rangi ya samawati. Kando ni miti ya nazi, mifupi na nyingine ni mirefu.

Chakula cha aina ya biryani k𝑖mewekwa kwenye sinia la chuma. Chakula ℎ𝑖𝑘𝑖 kimetiwa rangi ya manjano na nyingine ya machungwa kidogo. Kuna rojo ambayo nyama inaonekana na viazi. Kando kidogo ni kiti cha plastiki cha rangi ya samawati chenye matundu.

Viungo mbalimbali vimeekwa kwenye ndoo na vingine kwenye vikebe. Gunia liko kando likiwa na viungo vingine na kikebe cha kutumika kupimia. Vitunguu vimewekwa kwenye neti mahali juu. Mwanaume aliyevaa kofia ya rangi nyeupe, shati leusi lenye michoro ya rangi nyekundu na nyeupe amesimama.

Samaki wa aina na rangi mbalimbali kama vile wenye rangi ya kijivu, wengine wenye rangi ya nyekundu iliyo nyepesi kidogo, na wengine wenye rangi ya machungwa wamewekwa kwenye meza. Kando kidogo ni mzee aliyevalia shati la rangi ya machungwa.

Mimea nyingi aina ya migomba imepandwa kwenye mashimo, nyingine ni ndefu na nyingine ni fupi. Kando ni nyasi na mimea zingine. Mimea hii ya migomba huzaa matunda yaitwayo ndizi.

Mwanaume aliyevalia shati la rangi ya kijani iliyonyepesi kabisa, anakatakata vinyama ambavyo hutengenezea chakula kiitwacho shawarma. Kando kidogo vichupa nyeupe na mingine yenye rangi ya samawati kidogo na kifuniko cha rangi nyeupe.

Mwanamme mwenye kofia na shati la rangi ya nyekundu iliyokolea kabisa ameshikilia hindi kwa mkono moja na kuinua juu. Kandokando ni mimea ya mahindi, ambayo mahindi mingine imefunguliwa na kuonekana.

Taa inayotoa mwangaza mwingi. Kando ni vyakula vya aina mbali mbali kama vile sambusa, kaimati na mihogo. Kwenye sinia la chuma ni kachumbari. Nyama imewekwa vijiti na kuchomwa. Mbali kabisa ni chupa za rangi tofauti tofauti.

Vyakula na viungo, ambavyo vingine hutumiwa kama dawa, vimewekwa kwenye ndoo. Viungo hivi viko na rangi mbalimbali kama vile hudhurungi, machungwa, manjano na vingine vya rangi nyekundu. Kando ni ratili inayotumiwa kupima.

Wanawake waliojitanda mwingine kwa mtandio wa rangi ya machungwa na mwingine kwa leso yenye rangi ya nyekundu na weupe kidogo, wote wameweka mkono kwenye meza wakishika samaki kando kidogo, ni watu wengine wanaonekana kuwa kwenye biashara pia.

Mwanaume aliyevaa shati leupe lililotiwa jano kidogo na koti la rangi ya bluu ya giza anashika ndizi kutoka kwa mti wake uitwao mgomba ,kando kidogo ni kibanda kidogo cha mbao .

Kibanda kilichojengwa kwa miti, makuti na mabati ya rangi ya samawati kimewekewa madafu ambayo ni ya rangi ya kijani. Kando ni miti ya nazi ambayo hutoa nazi hizi zisizokomaa na kuitwa madafu.

Vikebe viwili vya rangi ya uwazi vimewekelewa juu ya meza ya glasi. vikebe hivyo vina chakula kiitwacho pilau chenye nyama ambayo imejificha kidogo. Chakula hicho kimewekwa rangi ya manjano.

Sahani ya chuma la duara imewekwa chakula kiitwacho biriani lenye rojo ambayo viazi inaonekana ndani yake. Kando kidogo kumewekwa kachumbari iliyo na kabeji nyingi. Chakula hicho kimewekwa juu ya meza nyeusi.

Wanawake wamefunga leso kiunoni. Mmoja ameketi, mwingine amechuchumaa, mwingine ameinama, na wawili wengine wamesimama. Kumewekwa bilauri za rangi nyeupe, zenye manjano kidogo, na sufuria kubwa ya chuma. Mwingine ameshikilia sufuria ndogo, na kibakuli kidogo.

Chakula kiitwacho chips ambacho ni viazi vinavyokatwa katwa na kuchomwa kwenye mafuta, kimewekwa kwenye sahani nyeupe ya duara. Kando kando ni sahani zingine zilizowekewa vyakula vingine.

Matawi yaliyokauka yako chini kwenye ardhi, mgomba ulio na ndizi kubwa umesimama, huku migomba mingine ndogo ndogo ikiwa chini yake. Kando kidogo ni migomba mingine ambayo haina ndizi na nyasi.

Mnyama mwenye mabaka na rangi ya udhurungi aitwaye Kobe. Kobe ni mnyama mdogo anayetembea chini kwa polepole, mnyama huyu yuko karibu na majani madogo madogo yaliyoanguka kutoka kwa miti.

Viungo vyenye rangi mbalimbali kama vile vyeusi, vya rangi ya manjano, vyekundu. Vimewekwa kwenye vikebe mbalimbali, vingine vimewekwa kwenye vikaratasi na vingine kwenye mikebe iliyo na vifuniko vya manajano na vingine vya rangi nyeupe na vingine vya rangi nyekundu.

Vikebe vidogo vimewekwa vyakula vya aina mbalimbali. Cha kwanza kimewekwa wali uliowekwa rangi ya manjano, kingine kimewekwa mchuzi wa nyama, kingine kimewekwa kabichi na nyama kidogo na kachumbari.

Mwanaume aliyevaa shati la rangi nyeusi lenye michoro ya rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu na rangi ya waridi, amevaa nyloni kwenye mkono akishika vyakula mbalimbali. Amevaa kofia ya rangi nyeusi na nyekundu yenye michoro wa rangi nyeupe. Kando kidogo, amekaa mtu mwengine kwenye hema iliyo na mistari nyeupe na kijani.

Kwenye kisahani cha zambarau vyakula vya aina mbili. Kaimati na viazi karai. Viazi karai hutengenezwa kwa kukatakata viazi, na kuvieka kwenye rangi, na unga wa ngano na kuvichoma kwa mafuta.

Mti mkubwa ambao matawi yake yanaonekana na nyingine ndogo miwili nyembamba kando ni mti ambao unaonekana kuwa na matawi yanayofanana na ya mti wa nazi. Mbele ni nyasi zilizopandwa zingine zenye rangi ya kijani na zingine kunyauka na kuwa na rangi ya majano.

Ng'ombe wawili wenye rangi ya hudhurungi nyepesi na mabaka meupe wamefungwa kengele shingoni. Mmoja yuko na kipini cha rangi ya manjano kwenye sikio moja. Ng'ombe hawa wamelala chini kama waliokufa au kudungwa dawa yenye nguvu nyingi. Kando ni nyasi yenye rangi ya kijani.

Msichana aliyesuka nywele anashika mrija na kukunywa kutoka kwa dafu lililopasuliwa, amevalia koti la rangi ya udhurungi na kando ni glassi iliyotiwa sharubati yenye rangi ya manjano na weupe.

Sinia kubwa ya chuma imewekewa chakula cha aina ya biriyani, rojo, kachumbari na kando kando mchuzi wenye rangi ya machungwa. Sinia hii imeshikiliwa kwa mkono na mbali kidogo ni meza zimewekwa.

Mmea uitwao mguvani, umeao wa pwani wenye majani ya rangi ya kijani na maua ya rangi ya zambarau. Kuna chupa yenye kifuniko cha rangi ya samawati na uchafu unaoonekana wa rangi nyeusi.

Mimea ya kakasia ,miti ya nazi na mimea mingine inayomea ufuoni wa bahari. Kando kidogo ni vibanda vilivyotengenezwa kwa vijiti, kingine kimewekwa kama chandarua cheupe juu. Mbele kidogo, ni nyumba yenye ukuta mweupe na paa la makuti.

Dafu lililofunguliwa, limetiwa mrija na kushikiliwa kwa mkono uliovalishwa pete kwenye kidole cha gumba na cha shahada. Maganda ya madafu yanaonekana kwa umbali. Dafu ni nazi ambayo haijakomaa, ambayo watu hunywa maji yake.

Ufuoni mwa bahari mchanga mweupe wenye uchafu kidogo wa rangi nyeusi. Minazi mirefu na mifupi iko kando na visitu vidogovidogo na vingine vikubwa. Angani ni rangi nyeupe ya mawingi.

Miche midogo midogo ya mimea imewekwa kwenye vikaratasi vyeusi vyenye mchanga ndani. Miche hii hutolewa na kuenda kupandwa mmoja mmoja unapoonekana kuweza kujistahimidi pekee yake bila sapoti.

Ufuoni mwa bahari kuna miti miwili ya nazi. Mmoja unaonekana mpaka mwisho mwingine hauonekani vizuri. Kando ni nyumba zilizojengwa kwa miti na kuunganishwa kwa kamba. Juu zimewekewa paa za makuti.

Juu ya meza yenye rangi ya hudhurungi, ni mkebe wa rangi nyeusi wenye mgao. Mkebe huu umewekewa chakula cha aina mbali mbali kama vile, wali uliowekewa maharagwe juu, maragwe yenyewe ni ya rangi ya manjano. Kando ni vikasha vya rangi ya hudhurungi iliyo nyepesi.

Msichana aliyevalia shati lenye rangi mbalimbali kama vile nyekundu, manjano, rangi ya machungwa amesimama kando ya vyakula vya muhogo uliokaangwa. Kando kidogo ni sharubati iliyowekwa kwenye kikebe na kutiwa mrija ndani.

Mimea ya migomba yenye rangi ya kijani ambayo huzaa ndizi. Mimea mitatu Iko na ndizi zilizofunikwa kwa karatasi ya nyloni ya rangi ya samawati. Ndizi moja Iko kando kwenye mgomba mmoja. Mmea mwingine Haina ndizi.

Kwenye sahani ya chuma kumewekewa vyakula kama vile viazi karai, mahamri na bhajia. Kwenye sahani hiyo hiyo ni sahani nyingine ndogo kabisa iliyo wekewa mchuuzi wenye pilipili.

Mchanga wa rangi nyeupe, uchafu wa rangi nyeusi na mwingine wa rangi ya hudhurungi. Chini ni nyasi zilizomea na vikebe vingine vya rangi ya manjano. Kando kando ni visitu vikubwa vikubwa na vingine vidogo na miti.

Wanaume watatu, mmoja amevalia nguo za rangi nyeupe, huku akibeba mtungi ulio na maziwa anayoyamwaga kwenye kitambaa cheupe kinachotumika kuchuja kwenye sufuria. Wanaume wengine wawili wako juu ya gari.

Wanaume wamesimama kando ya meza ambayo imewekewa vyakula vya aina mbalimbali. Kama vile; mahindi yaliyochomwa, viazi vilivyo katwakatwa na kukaangwa, nyama iliyowekwa vijiti na kuchomwa, mihogo iliyokaangwa, na vyakula vingine.

Vyakula vimewekwa kwenye sahani nyeupe ya duara. Mandazi mawili, ndizi ambayo imekatwa na kuwa vipande viwili na juu ya sahani hiyo ni kisahani kingine kidogo kilichowekwa mbaazi.

Mwanaume aliyevaa shati la rangi ya kijivu lililona michoro, suruali ya rangi ya samawati na weupe kidogo na buti za maji za rangi nyeusi, ameegemea kwenye mti huku akiweka mikono zake nyuma. Kando ni ndizi nyingi zilizotolewa kwenye migomba.

Kwenye kikapu kumewekwa sinia ya chuma iliyowekewa chakula kama vile wali uliona rangi nyeupe na samaki aliyekangwa kwa mchuzi. Kando ya chakula hicho ni kachumbari iliyokatwakatwa na kuliwa na chakula.

Ndizi mbili zimewekelewa kwenye meza nyeupe yenye mistari. Ndizi hizi ni za aina ya kisukari, moja ni ndefu kidogo na nyingine fupi. Moja imefunguka kabisa na kuonyesha weupe wake ndani na inaonekana kuharibika kidogo, nyingine imefunguka kidogo.

Mezani kumewekwa sahani tatu zilizowekewa chakula cha aina mbalimbali. Sahani ya kwanza imewekewa biriani iliyowekwa rangi nyekundu, manjano na machungwa. Sahani zingine mbili zimewekewa wali, mboga za majani na nyama.

Wanaume wawili wenye mashati ya rangi nyekundu iliyo na michoro ya rangi ya manjano wameshikilia tray zikiwa na vyakula kama vile samaki na vingine wanaume hawa wamesimama chini ya chandarua cha rangi nyeupe yenye miti za rangi nyeusi.

Mmea uitwao kakasi au mwika ambao humea mahali pasipo na maji ulio na miba midogo midogo huko kando ya jiwe kubwa na kando kidogo ni mimea mingine ya rangi ya kijani.

Mashine inayotumika kukamulia ng'ombe yenye paipu za rangi nyeupe na mistari ya samawati. Imeelekezwa kwenye matiti ya ng'ombe ili kukamua. Ng'ombe huyu ni wa rangi ya hudhurungi na mabapa meupe. Ng'ombe mwingine anaonekana kuwa kando.

Vijiti vilivyopangwa na kupakwa rangi nyeupe. Chini ni njia inayoonekana ambayo ni ya aina ya kichochoro. Kandokando ni miti mkubwa na mdogo ambao majani yake ni makubwa na mengine madogo ya rangi ya kijani.

Ukuta wa rangi nyeupe unaonekana kwa umbali, ambapo chini yake ni mbao yenye rangi nyeusi na kijivu kidogo. Kando, ni mimea ya maua na nyingine ambayo humea kando ya bahari ama karibu na bahari.

Nyama imekatwa kwa vipande vidogo vidogo na kuekwa kwenye vijiti ili kuchomwa. Vinachomwa kwenye jiko lililo na vyuma vidogo vidogo vilivyopitishwa ili kushikilia vizuri. Moto unawaka vizuri na kuchoma zingine kuwa nyeusi.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Kuna mchanga mweupe na uchafu ukawa kwenye ufuo. Kunaonekana minazi na kibanda kilichobomokabomoka, kilicho na vinguo vya rangi ya kijani na rangi nyeupe.

Juu ya meza kumewekwa sahani nyeupe iliyowekewa chakula kama vile kaimati, hamri, chapati na sambusa. Kando ya sahani hiyo kubwa ni sahani nyingine ndogo iliyowekewa mchuzi. Juu ya sahani hiyo ni sahani ndogo iliyowekewa mbaazi.

Mwanaume aliyefunga kitambaa kichwani na kuvalia kanzu nyeupe ameshikilia kifaa kinachotumika kuchota viungo. Kando yake ni wasichana wawili walioweka miwani kwenye ny𝑤𝑒le zao. Mshichana mmoja amevalia nguo ya waridi iliyo na maua na mwingine amevalia nguo yenye rangi tofauti tofauti. Msichana huyo ameinua mkono wake juu kidogo.

Kwenye meza ya rangi ya hudhurungi, sahani ya rangi nyeupe imewekewa chakula, ugali wa rangi nyeupe, samaki aliyekaangwa kwa mchuzi na kuwekewa mboga za majani. Mboga zingine za majani zimewekwa kando.

Mhogo uliokaushwa kukaangwa na kukatwa kwa vipande nusu nusu. Mihogo hii imepangwa kwenye gazeti na imewekwa kwa rangi ya manjano, nyingine ya rangi ya machungwa na hudhurungi kidogo.

Ndizi nyingi zimepangwa. Kando kidogo, ni miti ndogo ndogo inayozaa ndizi, jina lake ni migomba. Mbali kidogo, ni miti kubwa kubwa kidogo, ambayo ni migomba pia. Migomba hiyo ndio ambayo inazaa ndizi.

Mezani kuna sinia lililoekelewa sahani mbili, zenye chakula cha aina ya biriani kilicho na rojo na kachumbari. Kando kidogo ni sahani yenye karatasi za shashi zilizo na mirija na vijiko na uma.

Hapa ni karibu na ufuo wa bahari, minazi inaonekana kwa mbali na karibu huku boti limewekwa kwenye mimea ya kijani yenye maua ya rangi ya zambarao vijiti vinaonekana kuwekwa chini.

Ng'ombe wawili wenye rangi nyeupe na mabaka ya rangi nyeusi na hudhurungi wamelala chini. Mmoja amewekwa kipini cha rangi ya machungwa kwenye sikio lake moja la kushoto. Ng'ombe huyu wanaonekana kufariki.

Chakula kiitwacho biriani lenye rojo ilio na yai na kachumbari imewekwa kwenye sahani moja kubwa. Sahani nyingine iko na sambusa, nyingine iko na mchuzi.

Nyasi na visitu vidogo vidogo, na njia ya kichochoro. Mbali ni nyumba zinazoonekana zikiwa karibu na miti. Kando ni vijiti vilivyounganishwa na kutengeneza kijumba kidogo ambapo jani la mmea wa mgomba linaonekana.

Samaki wa aina tofauti tofauti wamewekwa juu ya meza na vikebe vingine vidogo vilivyowekwa vyakula vingine. Kando ni vyakula vingine vya rangi ya kijani. Juu ni taa nyeupe inayotoa mwangaza.

Vyakula vya samaki na wanyama wengine wa baharini vimeandaliwa kwa kachumbari. Mbali kabisa ni rangi ya samawati ambayo ni ya bahari. Karibu kidogo ni mimea ya rangi ya kijani. Kuna rangi zingine kama nyeusi.

Angani ni rangi ya samawati na mawingu ya rangi nyeupe yaliyojifungafunga kama vile pamba. Mimea itwayo migomba imepandwa kando kando na mchanga kuchimbwachimbwa kidogo. Mimea nyingine kama vile nyasi na zingine ndogo ndogo zimepandwa pia.

Mkono mmoja uliovalishwa saa umeshika sahani mwingine umeshikilia kijiko cha rangi nyeupe chenye madoa ya rangi ya samawati sahani hiyo, imeibeba chakula cha aina ya pilau na kisahani kidogo kilichowekwa mchuuzi.

Chakula kiitwacho wali uliopikwa kimewekwa kwenye sufuria iliyo na kijiko cha rangi nyeupe. Chakula hiki kimewekwa rangi ya manjano, machungwa na nyekundu. Kimenyunyiziwa vitunguu vilivyopikwa juu.

Njia ya aina ya vichochoro, kando ni visitu vidogo vidogo vyenye rangi ya kijani. Mbele ni kijumba kimoja kilichoko na mabati na kingine kilichoko na paa la makuti na kuta za rangi ya samawati ambazo zinaonekana kama chandarua.

Kwenye meza ya rangi nyeusi na madoa meupe ni sahani ya rangi nyeupe iliyowekewa chakula kama vile kaimati na viazi karai. Mkono umeshika kaimati moja ukiwa na kucha ndefu za rangi ya waridi.

Wanawake waliovaa vitenge na kufunga vitenge vingine kichwani, wameketi. 𝐾ando ni samaki wa aina mbali mbali wamepangwa. Nyuma kidogo ni kijumba kilichowekewa mabati juu.

Ng'ombe wengi weupe wenye pembe za rangi nyeusi na hudhurungi kidogo. Kando kidogo amesimama mwanamke aliyeshikilia bomba la maji la rangi ya kijani. Mwanamke huyu amevalia shati la rangi nyeupe na kufunga leso.

Sambusa nyingi zimepikwa na kupangwa juu ya karatasi. Kando ya sambusa hizo, ni karatasi nyingine nyeupe iliyoshikwa kwa mkono wa rangi nyeusi. Kando ya karatasi ni vyakula vingine kama vile viazi karai, mitai na kaimati.

Kibakuli cha rangi nyeupe chenye vishikio vya rangi ya samawati kimewekwa juu ya kikapu kidogo pamoja na karatasi ya rangi nyeupe iliyowekewa maandazi matatu juu. Kikapu hiki kimewekwa juu ya meza ya rangi ya hudhurungi.

Mkono umeshikilia sahani ya duara nyeupe iliyowekewa chakula kiitwacho viazi karai. Kando kidogo ni ukwaju ambao hutumika kulia viazi karai na kabeji iliyokatwa ndogo ndogo na kuwekewa karoti. Chini kunaonekana vianzio vya rangi nyeupe na kijivu.

Vyakula mbalimbali vimewekwa kwenye sahani tatu, na chupa mbili zimewekwa kando, zilizo na vifuniko vyeusi. Kilichowekwa ndani ni cha rangi ya manjano. Sahani moja iko na wali, maharagwe na mboga za kijani. Sahani nyingine biriani, rojo na yai. Nyingine wali, maharagwe, na mboga za kijani na nyama.

Chakula kiitwacho pilau chenye nyama, viazi na kachumbari kimewekwa kwenye sahani nyeupe kiko na kijiko ndani. Kando kidogo ni glasi iliyowekwa kwenye sahani ya chuma.

Mimea fupi ya rangi ya kijani iitwayo makuti mingine ndefu iitwayo mbingili ambayo inafanana na miwa. Kando ni miti iliyopakwa rangi nyeupe inayoelekea mahali. Mbele kidogo ni nyumba yenye ukuta mweupe.

Mikono imeshikilia sinia iliyo wekwa vyakula kama vile mahamri, sambusa, viazi karai, kaimati na vibakuli vidogo vidogo vilivyo wekwa vijiko. Sahani iliyo katikati imewekewa mbaazi iliyo pikwa kwa nazi.

Ng'ombe wa rangi nyeupe wenye mabaka ya rangi ya hudhurungi wamefungiwa kwenye zizi lililotengenezwa kwa miti na mbao. Mwanaume amesimama kando akiwa amevalia viatu vya maji vya rangi nyeusi na nguo nyingine.

Chandarua chenye rangi ya kijani kilichotoboka, juu kidogo ni mtungi wa rangi ya samawati. Mama amekaa aliyevaa kichwani kofia yenye rangi nyeusi na shati leusi lililo na mistari nyeupe anauza samaki.

Sahani ya rangi nyeupe yenye vishikio vya rangi ya machungwa imewekwa juu ya meza ya rangi nyeusi yenye madoa meupe, sahani hii imewekewa karatasi ya shashi ambayo juu imewekewa viazi karai.

Ndizi nyingi za rangi ya kijani zimepangwa chini, huku wanaume wakipakia kwenye lori moja yenye rangi ya samawati na nyingine yenye rangi ya kijani iliyo na hudhurungi kwa undani.

Mwanaume aliyevaa kofia ya rangi nyeupe na shati la rangi ya samawati anachoma mahindi huku akitengeneza mengine. Yuko chini ya mti ambao unafanya kivuli. Mbele kidogo ni bahari.

Mti mkubwa ambao majani yake na mizizi hutumika kutengenezea dawa, chini kidogo ni vitu vinavyoonekana vya rangi nyeupe na hudhurungi kama vile mawe. Kando ni nyasi na miti mingine ya aina hiyo.

Viungo mbalimbali vya kupikia na vya kula vimewekwa kwenye teo, ndoo na visahani pamoja na vikebe vya kupimia. Viungo hivi hupimwa kulingana na uwezo au mahitaji ya mnunuzi.

Viungo mbalimbali vya rangi tofauti kama vile nyekundu, hudhurungi, vyeupe, machungwa vimewekwa kwenye ndoo. Vingine vimefunikwa, vingine vimewekwa wazi. Viungo vingine vimewekwa kwenye vikapu na vingine kwenye mikebe iliyofunikwa.

Mwanaume aliyevaa shati la rangi nyeusi na michoro, anatengeneza shawarma. Ukutani ni vitu vinavyo tumika kuzima na kuwasha. Mbele kidogo ni pembe ambazo huwa ishara kuu ya mji wa Mombasa

Mkono umeshikilia ndizi zilizojipanga. Chini kabisa ni ndizi zilizoiva vizuri. Juu kidogo zimeiva kidogo na zingine hazijaiva kabisa hivyo ni za rangi ya kijani. Juu kabisa ni ndizi ambazo zimeiva kidogo na kugeuza rangi kidogo.

Mti mkubwa ambao majani yake hutumika kutengenezea dawa, Chini umewekewa kokoto ndogo ndogo. Kuna njia zinazoelekea kwa vijumba. Miti ya nazi iko kando kando ya njia hiyo na miti nyingine kubwa kubwa na nyingine ndogo.

Wanaume wengi wamesimama kando ya samaki wengi. Samaki hao ni wa rangi nyeupe wengine wa rangi ya kijivu. Wanaume wengine wamevalia kofia za rangi nyeupe na wengine ni wanawake waliojitanda.

Mwanamume aliyevalia shati la rangi nyeupe na kofia ya rangi nyeupe amesimama karibu na meza iliyowekewa vitunguu kwenye teo. Kando kidogo ni ndoo za rangi mbalimbali zilizowekewa viungo vya rangi ya nyekundu machungwa, rangi nyeupe na nyeusi na nyingine nyingi.

Wanyama wawili waitwao twiga wako pamoja. Wanyama hawa huwa warefu sana na huwa wa msituni. Kando ni visitu vidogo vidogo na miti zengine ndefu ambazo wanyama hawa hula.

Wanaume wawili wanakamua ng'ombe. Mmoja amevaa nguo yenye rangi ya samawati, mwingine amevaa nguo yenye rangi nyekundu. Wote wanakamua kuenda kwenye ndoo zenye rangi ya samawati, ndoo nyengine iko kando yenye rangi ya machungwa.

Kwenye meza sahani nyingi zimewekewa vyakula kama vile; samaki wa mchuzi aliyotiwa nazi, sahani nyingine iko na wali mweupe, sahani nyingine chakula kiitwacho biriani ,na nyingine viazi vilivyokatakatwa na kukaangwa.

Mmea wa aina ya kakasi wenye miba ndogo ndogo. Mmea huu ana maua ya rangi nyeupe. Kando ni mmea mwingine ulio na majani madogo madogo kwenye rangi ya kijani. Mmea wa kakaasi uko na rangi ya hudhurungi kwa umbali.

Mwanamke aliyevaa kaptura la rangi ya samawati na shati lenye rangi nyeupe, iliyo na michoro ya rangi ya samawati, nyeusi na rangi nyeupe, amemshikilia samaki kwa mkono mmoja. Huku kando ni wanaume wengine watatu.

Njia ya aina ya kichochoro ambayo mwisho mwisho ipo n nyasi na miti ndogo ndogo yenye maua na visitu inaelekea kwenye nyumba inayoonekana kwa mbali na mti mrefu unaoitwa mnara.

Viungo vya kupikia vya rangi ya machungwa, manjano, nyekundu, hudhurungi vingine vyeusi vimewekwa kwenye magunia yaliyokunjwa, viungo hivyo vimeekwa vijiko ambavyo hutumika kuchota.

Nyama iliyokatwa kwa vipande vidogo vidogo na kuwekwa kwa vijiti ikichomwa, kijiti kingine kina nyama na kinachomeka katikati yenyewe pekeake nyama hizi zimeekelewa juu ya vyuma ambao kuna jiko chini linalotumiwa kuchomea.

Ufuoni mwa bahari, mchanga ni wa rangi nyeupe na uchafu wa rangi nyeusi kidogo. Vijiti vimepangwa pangwa na vingine kuwekewa chandarua juu. Nyumba zimejengwa kwa makuti na kando ni miti ndefu na fupi za nazi.

Mabox mawili moja limewekwa maandazi lingine limewekwa kaimati, sambusa, viazi karai na mchuzi uliowekwa kwenye karatasi pia ukwaju. Kando kidogo ni kisahani kidogo chenye maharagwe ya nazi.

Karibu na ufuo wa bahari. Nyumba nyingi ziko na paa za makuti na ukuta mweupe. Nyingine iko na chandarua cheupe kama paa. Miti nyingi za nazi mirefu iko kando na miti nyingine.

Ndizi iliotolewa maganda na kukatwa mwisho mwisho imeshikwa kwa mkono. Maganda yake yanaonekana chini ilhali ndizi zingine ambazo hazijatolewa maganda zinaonekana upande mwingine. Ni za rangi ya kijani na weusi kidogo.

Chakula kiitwacho biriyani, kimewekwa kwenye sinia ya chuma ya duara, biriyani hii imetiwa rangi ya manjano na machungwa kidogo, kando kando ni mchuuzi wa pilipili na juu ni rojo. Kachumbari imewekwa kando pia.

Amekaa mzee akiwa ameshikilia mfuko wenye rangi ya samawati, karibu na madafu ambayo mengine yametobolewa na hayana maji, mengine ni mazima na mengine yamechongwa tu. Kando kidogo, ni mtu mwengine aliyeinama.

Mwanaume aliyevalia shati la rangi nyeupe na suruali ya rangi nyeusi ameinama kando na jiko analotumia kuchomea nyama. Nyama hizo zimekatwa kwa vipande vidogo vidogo na kuwekwa kwa vijiti.

Shuali moja ambalo fito zake zinazotumika kuendeshea zimefungwa kwa kamba ya rangi nyeusi. Kamba nyingine ya rangi nyeupe imewekwa kando na fito nyingine inaonekana kukatikatika kidogo. Mbao ambazo zimepitishwa hutumika kama viti watu hukalia hapo.

Nyoka mwenye rangi nyeusi, hudhurungi na weupe kidogo yuko juu ya mti wa rangi 𝑦𝑎 hudhurungi 𝑖𝑙𝑖𝑦𝑜 nyepesi na kando kabisa ni rangi ya kijani. Nyoka huyu ni hatari kwani anapouma mtu humuachia sumu.

Chakula kiitwacho biriyani kimetiwa rangi ya manjano na machungwa kidogo. Biriyani hilo limewekwa rojo ambayo inayoonekana nyama na viazi. Chakula hiki kimewekwa kwenye sinia la chuma, juu ya meza , kando kidogo ni kiti cha plastiki kilicho na matundu.

Maji machafu. Samaki wapo ndani. Samaki wenyewe ni wadogo na kunaonekana vivuli vya miti na mimea yenye rangi ya kijani. Kando kidogo ni kigongo cha rangi ya hudhurungi.

miti mikubwa ambayo mizizi yake hutengenezea dawa, imesimama na majani yake kuonekana ,mbele kidogo ni mti mwingine ,na mbele kabisa ni kuta za rangi nyeupe na milingizo ya rangi nyeupe

Viungo vya rangi nyekundu, manjano, machungwa na vingine vya rangi vya dhurungi vimewekwa kwenye ndoo na vifuniko vyake, kwenye meza za rangi ya kijani. Mbali kidogo ni mwanume amevaa shati ya rangi ya manjano na suruali ya rangi ya kijivu.

Kijana amevaa nguo nyeusi shati lake limetoboka, amevaa kofia nyekundu yenye madoa meupe, anamkamua ng'ombe akiweka maziwa kwenye jagi, maziwa yenyewe ni meupe.

Wanawake wawili wamevalia nguo za rangi ya manjano, miwani na vitambaa vya rangi ya manjano. Kando kidogo ni mwanamke mwingine aliyevalia nguo ya rangi ya machungwa, na mwingine aliyevalia nguo ya rangi ya samawati, yenye weupe kidogo. Wako kando ya samaki, na magunia yaliyo na viungo mbalimbali na vyakula.

Mwanamume aliyevalia koti chafu la rangi ya samawati. Nyuma yake ni mwanamume mwingine aliyevalia koti la rangi ya samawati. Kwenye meza ni karai ndogo ya rangi ya kijani. Kumewekelewa samaki juu ya magazeti.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kujikinga ya rangi ya manjano amebeba mtungi wenye rangi ya manjano na samawati kidogo mgongoni. Mtungi huu ni wa dawa na ananyunyizia dawa kwenye ng'ombe wa rangi nyeusi na mabaka ya rangi nyeupe.

Mnyama aitwaye kiboko ambaye huishi majini ameangalia upande huu. Maji yanaonekana kando huku yeye anatembea kwenye ardhi iliyo na nyasi, miti inaonakana kando ya maji.

Viboko wawili ambao ni wanyama wanaoishi majini. Mmoja ameinamisha kichwa kwenye chakula, mwingine akiwa ameinua kichwa chake. Kando kidogo ni mnyama aitwaye nyani ambaye ameshikilia kitu.

Mimea nyingi ya mahindi. Karibu ni mmea mmoja ambao hindi lake limefunuliwa. Hindi hili limeharikibika kwa kuwa limemelewa kitu cha rangi nyeusi. Hindi hili limekua la sumu na haliwezi lika.

Vyakula vimewekwa kwa sinia mbalimbali, sinia moja ni ya rangi ya kijani, sinia zengine ni za chuma na nyingine ni ya rangi nyeupe. Vyakula ni kama vile sambusa, kaimati na nyama zilizochomwa.

Kwenye meza ya rangi ya kijani iliyokolea, sahani mbili zimewekwa zilizowekewa chakula na kikombe cha glasi kilichowekewa sharubati cha rangi ya manjano. Sahani moja imewekwa kaimati zilizotiwa rangi ya manjano na nyingine imewekewa vibakuli vidogo vidogo vilivyowekewa vijiko.

Chakula cha aina ya biriani kimewekwa kwenye sinia ya chuma ya mduara. Chakula hiki kimewekwa rojo iliyo na viazi vinavyoonekana. Rojo hii ni ya rangi ya hudhurungi. Biriani imewekwa dania yenye rangi ya kijani.

Mkono uliyovalia glovu umeshika kifaa kiachotumika kukamulia ng'ombe, kifaa hiki kinarahisisha kazi kwa sababu kinafanya kazi kwa haraka na kinafanya kazi vizuri ,wakati mwingine kinafanya kazi vizuri kushinda ile inayofanywa na mikono ya mwanadamu.

Chakula kilicho cha sambusa na kingine chenye miduara kiitwacho bajia, vimewekwa kwenye sahani nyeupe na mchuzi kwenye sahani ndogo ya chuma, juu ya meza nyeusi, yenye madoa meupe.

Kwenye meza, kumewekwa sahani iliyo na nyama zilizochomwa, na kuwekewa mchuzi na kachumbari juu. Kisahani kidogo cha rangi nyeupe, kimeekewa mchuzi, na kijiko cha rangi nyeupe kiko kando, kilichochota mchuzi.

Viboko wawili ambao ni wanyama wanaoishi majini. Maji yanaonekana kwa mbali, nyasi na mti zinaonekana karibu. Mbali kabisa ni msitu na visitu vingine vidogo.

Kwenye sahani ya rangi ya kijivu ni vijisani viwili vidogo, moja iliyowekwa maragwe yenye supu na nyingine ni mchuzi. Mchele umewekwa na mboga za rangi ya kijani. Kando kidogo ni samaki watatu na ndizi iliyotolewa maganda.

Mkono uliovaa saa na koti la rangi ya zambarau umeshika mmea wa mhindi ambao umetobolewa tobolewa na wadudu chini ni mimea nyingine ndogo ndogo, wadudu huvamia mimea hii na kuiharibu kuifanya ambayo haiwezi kutoa mazao.

Wanaume wamesimama kando mmoja ameinua mkono yake, kando ni msichana aliyevaa buibui la rangi nyeusi na mtandio wa rangi nyeupe. Mezani ni vyakula kama vile viazi karai, mandazi na kaimati.

Chakula kimewekwa kwenye sahani nyeupe cha plastiki nyepesi kabisa. Uma yenye ya plastiki iko kando. Chakula chenyewe ni chapati, pilau, nyama, mboga za rangi ya kijani, kachumbari, avocado iliyochanganywa na ndimu na pilipili.

Mnyama aitwaye tumbili, ambaye uso wake ni mweusi na mwili ni wa rangi ya kijivu na hudhurungi kidogo yuko na mkia mrefu na ameketi kwenye mawe. Sehemu ya chini inaonekana kuwa ya rangi ya samawati.

Madafu matatu yameshikiliwa yenye vijiti vya kunywea, moja ni kubwa na limefunguliwa kabisa lengine ni dogo kidogo na liko rangi ya kijani nje, lengine ni kubwa kabisa na limefunguliwa na ufunio kuwekwa karibu.

Juu ya meza ni sahani tano. Moja imewekewa vijiko kwenye karatasi ya shashi na zingine nne zimewekewa vyakula vya aina mbalimbali. Vyakula hivi ni kama wali, biriani, mchuzi, samaki na kachumbari.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeusi, kitambaa cheupe, barakoa nyeusi, koti la rangi ya samawati, glovu nyeupe na kushikilia mkebe kidogo mkononi amevalia buti za maji za rangi nyeupe. Kando kidogo ni vitungi vinayotumika kuwekea maziwa.

Sinia la chuma limewekewa vyakula kama vile kaimati, viazi karai vya rangi ya manjano, kaimati zenyewe zimewekwa kijani kidogo. Kando ni kijiko kinachoonekana kwa umbali kidogo.

Chakula kiitwacho pilau, kachumbari, mchuzi, pilipili na ndizi vimewekwa kwenye sahani nyeusi. Kando kidogo ni umma na kisu kidogo kwenye meza nyeupe.

Nyumba yenye paa la makuti, ukuta wa udongo, vijiti na mawe, kando kidogo ni miti ya maua na miti ingine. Mwanaume aliyevaa shati la rangi ya samawati, kofia na kaptura, amebeba gunia na kuelekea kwa nyumba nyingine.

Ufuoni mwa bahari inayoonekana kwa bali, mtu mmoja anaonekana kwa ubali pia, vijiti vimedugwa na kuekelewa kama chandarua cheupe juu, minazi mirefu inaonekana na nyumba mbili zenye kuta za rangi nyeupe, nje ya nyumba moja mtu ameketi.

Karibu na ufuo wa bahari. Vijomba vilivyojengwa kwa miti na kuunganishwa kwa kamba vilivyo na paza makuti. Kando ni mti wa nazi, mti mmoja unaonekana vizuri, mwingine mwisho wake hauonekani kwa kuwa ni mrefu sana.

Sahani nyeupe ya duara imewekewa chakula kama vile mkate, tomato iliyokatwa vipande vipande vitatu, ndimu, kisahani kidogo cha glasi kilichowekewa mchuzi, wali na mboga za majani.

Samaki wakubwa na wadogo na wanyama wengine wanaoliwa wa baharini wamewekwa kwenye sinia kando kidogo ni mtu aliyevalia nguo ya rangi ya nyekundu akiwa ameshika sahani lenye chakula kingine.

Karawi waliochomwa na nyama zingine kuwekwa kwenye vijiti. Kando kidogo ni kaimati, mihogo iliyokaangwa, viazi vitamu, kachumbari na sahani ya rangi nyeusi yenye kijiko. Chupa tatu, moja iliyowekwa kachumbari, pilipili na nyingine kuwekwa mchuzi.

Ufuoni mwa bahari. Mchanga ni wa rangi nyeupe na vigongo viwili, kimoja cha rangi nyeusi na kingine cha rangi ya hudhurungi. Miti ya nazi na kando ni vijiti vilivyounganishwa na kuwekewa chandarua juu. Mbele ni ukuta wa nyumba ambayo paa lake ni la makuti.

Watu watatu wameshikilia madafu yaliyowekwa mirija. Mwanaume mmoja anayenyonya mrija na wanawake wawili. Mmoja aliyevalia kofia na miwani na mwingine aliyesuka nywele zake. Kando kidogo ni ukuta wa rangi mweupe.

Vyakula kwenye sahani vimeekwa kwenye meza ya kwanza ni kikombe cha chai cha rangi ya hudhurungi na kijiko, ya pili sambusa zimewekwa juu ya karatasi nyeupe na ndimu, sahani ya tatu mkate wa sinia na karatasi nyeupe, ya nne ni kikombe kinachotumika kuweka sukari.

Ng'ombe watano. Wawili weusi wenye mabaka meupe, wawili wenye rangi ya udhurungi na weupe kidogo, mmoja mweupe wamekaa chini ya kibanda kilichotengenezwa kwa miti. Mwanamume aliyevaa shati la rangi ya samawati na suruali ya rangi ya udhurungi. Kando kidogo, ni vijiti vya mmea wa mahindi.

Ufuoni mwa bahari, mchanga ni wa rangi nyeupe ulio na uchafu kidogo. Kando kando ni mmea uitwao mguvani, milingizo ya rangi nyeupe, na minazi. Na mbele kidogo, ni vijumba vilivyojengwa kwa mapaa ya makuti.

Samaki wawili wa mchuzi wenye rangi ya manjano wamewekwa dania yenye rangi ya kijani. Mmoja kichwa chake kimefunikwa kidogo kwa kijiko kinachotumika kuonja. Mwingine kichwa chake kinaonekana. Wamewekwa kwenye sinia.

Kwenye meza ni sahani zilizo na vyakula mbalimbali kwenye sinia la rangi ya manjano. Kwenye sahani moja ni mkate wa sinia, sahani nyingine sambusa zilizowekwa kwenye karatasi ya shashi na ndimu. Kwenye sahani nyingine ni mbaazi za nazi. Kwingine ni kikombe cha rangi ya hudhurungi kilicho na chai.

Masinia yamepangwa kwenye meza. La kwanza ni la rangi ya waridi lililowekewa kaimati. La pili ni la chumba lililowekewa sambusa. Mengine mawili yako na viazi karai. Kando kidogo, ni vikasha vya kupimia na kisahani kidogo cheupe.

Chakula kiitwacho biriani vimewekwa kwenye vikebe vinne vidogo, rojo kwenye vikebe vitatu na kachumbari kwenye mkebe mmoja. Vikebe vingine vidogo viwili vimewekwa kando juu ya meza.

Kando ya bwawa la kuogelea ni meza iliyowekewa sahani zilizo na vyakula. Ya kwanza ni chakula kiitwacho wali, ya pili biriani lililo na rojo, nyingine samaki wa mchuzi na nyingine chakula kiitwacho chipsi, ambacho hutengenezwa kwa kuchonga viazi na kuvikatakata vipande vidogovidogo na kuvichoma kwenye mafuta.